Daktari wa meno pamoja na daktari mwenza, wakifanya huduma ya uchunguzi wa meno katika hospitali yake.

Chumba cha zahanati kinachotoa huduma ya uangaliaji wa meno na mambo yote yanayohusu fizi.

Madaktari wa meno wakimuhudumia mgonjwa, huku wakiwa wamevaa barakoa na glavu, na miwani katika chumba cha kufanyia tiba hiyo.

Daktari wa kiume akiwa ameweka mikono yake juu ya kijana wa kiume akimuelekeza namna ya kutumia mswaki wake, huku madaktari wenzie wakiwa wamesimama nyuma yake.

Mazingira mazuri na nadhifu ambayo ndani yake kuna makazi yaliyokaliwa na watu, ambapo kuna nyumba na msitu mnene kwa mbele.

Madaktari wakifanya upasuaji wa mgonjwa wakiwa katika chumba cha upasuliaji, ambacho kimesheheni vifaa tiba tofautitofauti vya kielektroniki.

Daktari wa kike akiwa amevaa koti zuri, na nywele ndefu, na tabasamu zuri.

Daktari wa jinsia ya kike akuwa upande wa mbele akiandika kwa umakini na kwa utulivu akiwa pamoja na daktari mwenzie ambaye anatumia tanalikishi.

Duka la madawa lililosheheni madawa tofauti tofauti yanayosambazwa na kugaiwa na kuuzwa na mtaalamu wa madawa yaani daktari wa dawa.

Watu wenye rika tofautitofauti wakiwa wanafanya mazoezi mbele ya nyumba nzuri.

Mwanamke aliejifungua mtoto, akiwa pamoja na mume wake katika chumba chake ambamo amelala.

Daktari wa kike yaani mkunga, akiwa amemshika mtoto katika chumba cha kujifungulia.

Mtoaji wa huduma ya afya ya jamii akitoa huduma hiyo, akiwa na sindano iliyochomekwa ndani ya chupa la dawa kwa ljili ya kuwahudumia watu hao.

Mmea wenye rangi ya kijani ukiwa umewekwa katika ubao kwaajili ya kutengeneza dawa ya miti shamba, yaani dawa ya kienyeji kwaajili ya matumizi ya binadamu na wanyama.

Boksi lililo na dawa ndani yake, dawa hii ambayo ni madini yanayotumika kama virutubisho vya misitu.

Mmea ambao hutumika kutengenezea dawa ya asili, ikiwa imewekwa kwenye glasi.